Nguzo ndefu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, vikiwa pamoja na nyaya ndefu na nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Nguzo refu na imara ikiwa imesimama mbele ya jengo la ghorofa ikifungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene, ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya zinazosafirisha nishati hiyo, kukiwa na jengo lenye ukuta na geti, juu kukiwa kumewekwa nyaya zenye umeme ambazo huilinda sehemu hiyo, pale mtu atakapojaribu kuvuka atapigwa shoti ya umeme.

Nguzo mbili ndefu zilizosimama imara zikiwa na vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea; pamoja na nyaya nene ambazo kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Stesheni ambayo inatumika kuzalisha umeme au kuongeza nguvu ya umeme ili kusafirishwa kwenye minara mirefu iliyotengenezwa kwa chuma, ambapo inaenda kwenye mikoa ya mbali.

Daraja refu na la kisasa, lililotengenzwa kwenye maporomoko ya maji, likiwa limefungwa mitambo mbalimbali ambayo inatumika kuzalisha umeme kwa kutumia magurudumu yanayozungushwa na maporomoko ya maji, na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Mnara mrefu uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ukiwa umefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu, kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo mbili refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ,ambavyo hutumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Ukuta uliotengenezwa kwa matofali pamoja na geti la chuma lenye rangi ya bluu, likiwa limefungwa nyaya za umeme ambazo zinapiga shot, kwa mtu atakayejaribu kuvuka sehemu hiyo.

Nguzo refu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa ambayo hutoa mwanga wakati wa usiku, pia ikiwa na nyaya refu na nene ambazo zimefika sehemu mbalimbali za jamii ambazo zinasafirisha nishati hiyo ya umeme.

Nguzo mbili refu zilizosimama imara, zikiwa zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme kwa ajili ya kupunguza au kuongeza umeme pale inapotokea hitilafu. Pia, kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Dereva akiwa amesimama nyuma ya pikipiki ambayo inatumika kama chombo cha usafiri, akiwa amevaa kofia kichwani inayomkinga pindi atakapopata ajali na kizibao chenye jina “Bolt" kuonyesha kampuni ambayo inafanya kazi mtandaoni pale mteja anapomuita anafika mahali alipo.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya ukarabati wa barabara kwa kumwaga zege ambayo ni mchanganyiko wa maji, simenti pamoja na mchanga vinavyokorogwa na mashine kubwa iliyofungwa nyuma ya gari na kukauka kuwa barabara nzuri.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara ya lami ambayo hutumiwa na magari au vyombo vya moto wakiwa wanasubiri usafiri wa kuwatoa sehemu hiyo na kuwapeleka sehemu wanazo hitaji.

Barabara refu iliyotengenezwa kwa kutumia lami, ambayo inatumika na vyombo vya moto kama vile magari, pikipiki huku pembezoni kukiwa na barabara ndogo iliyoachwa kwa ajili ya watembelea kwa miguu. Pia kukiwa na majengo ambayo ni makazi ya watu.

Utengenezaji wa barabara ya lami, ambao unafanyika kwa kutumia chombo kikubwa na cha kisasa, ambacho hukoroga lami hiyo na kuimwaga katika barabara kisha kuikandamiza, ili iwe ngumu na imara.

Nyakati ni za usiku kukiwa na giza huku magari yakiwa yanapita katika barabara ya rami, taa zikiwa zimefungwa katika nguzo refu, ambazo hutoa mwanga hafifu unaosaidia madereva hao au magari yasiweze kupata ajali.

Mteja akiwa anapokea mzigo wake alioagiza ambao ameletewa kwa kutumia usafiri wa pikipiki, na dereva akiwa amevaa shati linalofanana na mfuko wa kampuni ya "CANGO".

Vijana wakiwa wanafanya usafi wa mazingira kwa kuokota taka zilizopo pembezoni mwa barabara na kuzipakiza katika gari kubwa, ili kusafirishwa na kupelekwa jalalani au sehemu ya kuhifadhia taka hizo.

Kifaa kidogo chenye muundo wa ndoo, ambacho kimetengenezwa kwa plastiki, kinatumika kuwekewa uchafu au taka ngumu, lakini haifai kuwekewa uchafu wa kimiminika kwa sababu kina matobo makubwa.

Wafanyakazi waliovaa vizibao vya rangi ya kijani, rangi ya machungwa na bluu, wakiwa wanafanya usafi wa mazingira katika maeneo ya soko, wakiokota vifurushi vya uchafu na kuvipakiza katika gari ili kupelekwa jalalani.

Mapipa madogo pamoja na ndoo za rangi tofautitofauti, ambazo hutumika kuhifadhia taka, zikiwa zinagawika kwa wafanyakazi wa hospitali ili ziende zikawekewe uchafu ambao huweza kusababisha magonjwa ya mlipuko.

Pipa kubwa la rangi ya kijani likiwa na mfuniko pamoja na mfuko mkubwa wa plastiki, ambao hutumika kuhifadhia taka ngumu ili zisiweze kuchafua mazingira au kutoa harufu mbaya.

Mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali ambayo inatumika kuhifadhia taka ngumu na kufungwa vizuri na kukusanywa sehemu moja, vikisubiri kupelekwa jalalani kwa ajili ya kutupwa ikiwa ni hali ya kusafisha mazingira ili kutokuongeza magonjwa au kusababisha kuwa na harufu mbaya.

Mapipa madogo ya rangi ya njano yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, juu yakiwa na mifuniko pamoja na matairi madogo ambayo yanasaidia katika usukumaji au uvutaji, mapipa hayo hutumika kuhifadhia taka ngumu ili zisichafue mazingira au kutoa harufu mbaya.

Pipa dogo lililotengenezwa kwa plastiki, likiwa linatumika kuhifadhia taka ngumu, kama vile; maboksi, chupa za maji au maziwa, makaratasi ili wasiweze kuchafua mazingira.

Chuma kikubwa chenye uwazi katikati, ambao umejazwa takataka ambazo ni mifuko ya plastiki, maboksi ya kielektroniki, ambavyo vimewekwa pembeni ya ukuta mrefu.

Magari makubwa ambayo hutumika kubeba takataka zilizopo katika makazi ya watu au sehemu za kufanyia biashara, na kuja kumwaga katika eneo la jalala ambalo limetengwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhia uchafu.

Uhifadhi wa taka katika mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi, ikiwa imejazwa uchafu na kufungwa vizuri ili isiweze kutoa harufu mbaya, ikisubiri kupelekwa jalalani.

Mabomba marefu na manene yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi, ambayo hutumika kusafirisha maji taka au uchafu wa vimininika, utokao katika vyoo au viwanda na kupelekwa sehemu ya mbali ambapo huifadhiwa taka hizo.

Pipa dogo la rangi nyeusi lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, juu likiwa na mfuniko wa rangi nyeupe ambalo hutumika kuhifadhi taka ngumu. Ikiwa ni katika juhudi za kufanya mazingira kuwa safi.

Mazingira machafu ya jalalani, kukiwa na taka nyingi zilizokusanywa sehemu moja, ikiwa ni: makopo, chupa, makaratasi, mifuko ya plastiki. Kukiwa na watu wanaookota vitu vya thamani vilivyopo sehemu hiyo, pamoja na chombo kikubwa au gari, ambalo linasambaza.

Sehemu yenye mkusanyiko wa takataka au uchafu ambapo ni jalala, likiwa na taka kama vile: makaratasi, maboksi, chupa, makopo ya plastiki, ikiwa imezingilwa na majengo yenye kuta refu zilizochakaa.

Mazingira ya jalalani kukiwa na taka au uchafu mwingi wa makopo, chupa, maboksi, makaratasi, mifuko ya plastiki ambayo imekusanywa sehemu hiyo.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa katika shughuli za kufanya usafi, wakimwaga maji mengi kwenye sakafu kwa kutumia bomba na mifagio mirefu ya kusugulia sakafu hiyo ili iwe safi.

Vijana wakiwa katika shughuli ya utengenezaji au ukarabati wa mabomba maref,u yaliyotengenezwa kwa plastiki ya rangi nyeusi, ambayo hutumika kusafirisha maji safi, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyengine.

Tenki kubwa la rangi nyeusi lililotengenezwa kwa kutumia plastiki likiwa limewekwa sehemu ya juu likitumika kuhifadhi maji safi ya akiba, kukiwa na ngazi ya chuma ambayo hutumika kupanda kuangalia ujazo uliyopo.